Skrini ya kompyuta iliyo wazi inaonyesha video, video inaonyesha ofisi ya kisasa yenye watu wakianya kazi kwenye kompyuta na kuna kitu jekundu katikati. Chini ya video kuna maandishi madogo yanayonekana kama maelezo au nakala.

Kijana mwenye nywele ndefu na nyeusi akiwa amekaa kwenye kiti kirefu mbele ya meza na anatumia kompyuta ndogo. Nyuma yake kuna rafu kubwa ya mbao iliyojaa vitu. Inaonekana kuwa katika caffee au maktaba au nafasi ya kazi ya kisasa.

Mwanamke mwenye umri wa makamu. Ameketi kwenye meza mbele ya kompyuta mpakato anaonekana akitabasamu na anaandika kitu kwa daftari. Amevaa shati ya rangi ya buluu ya denimu na ana miwani. Kuna kikombe cha rangi na kompyuta. Mandharimu yaonekana kama chumba cha kisasa chenye mwanga na labda nyumbani.

Msichana mchanga akiwa ameketi kwenye meza, akitumia kompyuta ndogo kwa kujifunzia au mkutano wa mtandaoni. Amevaa vipokea sauti vyeupe, na anaonekana akichukua maelezo kwenye karatasi kwa kutumia kalamu nyekundu.

Mtu akitumia kompyuta ndogo iliyowekwa kwenye meza nyeupe akitumia kibodi. Upande wa kulia wa picha kuna michoro ya kidigitali inayowakilisha dhana ya elimu na ujuzi. Michoro hiyo inajumuisha kichwa cha binadamu chenye ishara ya tommy ndani yake ikizungukwa na ikoni mbalimbali kama vile kofia ya kuhitimu, kitabu, penseli na kompyuta. Mandhari ya nyuma ni giza na ina mistari na alama za kiteknolojia.

Mwanamume akiwa amevaa vifaa vye uhalisia pepe machoni mwake, anaonekana akiangalia juu na mbele huku kutoka kwenye vifaa hivyo kulitoka mwanga wa bluu na vitu vinavyofanana na data au picha za kidijitali. Mwanga huu unaonekana kuelekea upande wa kulia wa picha.

Wanawake wawili ambao waonekana kuwa wanafunzi, wameketi kwenye dawati wakiwa na kompyuta mpakato mbele yao. Mwanamke aliye mbele ana nywele ndefu nyeusi, amevaa nguo yenye michoro ya kijiometri, na anaonekana akiandika kwenye daftari huku akiwa amevaa vipokea sauti masikioni. Nyuma yake kidogo, mwanamke mwingine mwenye miwani na labda rasta pia amevaa vipokea sauti masikioni na anaonekana akitumia kompyuta yake.

Mwanafunzi akiangalia kompyuta ambayo inaonyesha mkutano wa video. Kwenye skrini kuna mwalimu akifundisha mbele ya ubao mweusi na mwanafunzi mwingine ameunganishwa kupitia video. Hii inaashiria mfumo wa masomo ya mtandao au darasa la kidijitali ambapo mwalimu na mwanafunzi huwasiliana kupitia intaneti.

Mwanamume mzungu labda mwenye umri wa kati akiwa ameketi kwenye kiti cha ofisi mbele ya dawati. Amepungia mikono shati lake jeupe na anaonekana akijirekebisha au kufunga tai. Dawati lake lina kompyuta, simu na kikombe. Nyuma yake kuna dirisha kubwa lililofunikwa na mapazia ya kahawia na chumba chaonekana kuwa cha ofisi au masomo.

Mtoto akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo akitumia kibodi. Kwenye skrini ya kompyuta kuna nembo yenye balbu ya mwanga na ubongo ndani yake na maandishi pamoja na rundo la vitabu. Mezani karibu na kompyuta kuna simu ya mkononi, kikombe chenye kalamu na karatasi zenye rangi tofauti.

Kundi la watu wanne wakiwa wamekaa kuzunguka meza ya duara iliyogagwanyika rangi mbalimbali ikiwakilisha ushirikiano. Katikati kuna dunia ikionyesha umuhimu wa utanawazi au mawasiliano ya kimataifa. Chini ya dunia kuna vitabu kuashiria elimu, maarifa na kujifunza kama msingi wa ushirikiano huo.

Mtoto mdogo mwenye nywele za mabusu akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo akionekana kujishughulisha na anachokiona. Ana penseli mkononi na anaonekana kujifunza au kufanya kazi fulani shuleni. Uso wake uonyesha umakini na shauku.

Wasichana wawili wakiwa wamekaa kwenye dawati za shule, wakishirikiana kutumia kompyuta kibao. Msichana mwenye nywele nyeusi ndefu, anaonekana akimwelekeza au kumsaidia msichana mwenye nywele za mbao, ambaye anashika na kuangalia kompyuta kibao.

Mzee mwenye miwani na shati la buluu ameketi mezani akitumia kompyuta ndogo. Aonekana akiandika kitu kwenye daftari akizingatia kazi yake. Yawezekana anafanya kazi au anajifunza kitu mtandaoni. Eneo aliloketi linaonekana kuwa ofisi au sehemu tulivu ya kazi.

Simu mahiri, iliyo wazi kwenye programu ya mafunzo kwa njia ya mtandao. Karibu na simu, kuna kompyuta ndogo, daftari, kalamu, na vifaa vingine vya ofisi. Yaonekana kama mpangilio wa nafasi ya kazi ya kisasa, labda ya mwanafunzi au mtu anayefanya kazi kwa mbali.

Picha ambayo inaonyesha taswira za katuni na rangi angavu kweleza jinsi watu wanavyoweza kuendelea kujifunza katika nyancha tofauti. Upande wa kushoto kuna vielelezo vikubwa vya watu wawili wakijifunza. Mmoja kwenye kiti na mwingine kwenye begi la maharagwe.

Mtu anayeonekana kuwa mtoto au kijana ameketi kwenye sofa akitumia kompyuta ndogo. Anaonekana anasoma au anafanya kazi huku vitabu na karatasi zikiwa zimemzunguka. Kuna mtu wa rangi tofauti kwenye sofa nyuma yake.

Mtoto mvulana mwenye umri mdogo ameketi kwenye meza akifanya masomo, akisikiliza kitu kupitia vipokea sauti vyekundu. Ana tabasamu usoni akionyesha furaha au makini kwenye kile anachofanya. Nyuma yake kuna mmea na mandhari inaonyesha mazingira ya ndani yaliyopangwa vizuri.

Watu watatu, mwanaume mmoja na wanawake wawili wakiwa wamekaa kwenye meza wakifanya majadiliano. Mwanaume amevaa shati la bluu anamtazama mwanamke mmoja ambaye anacheka. Mwanamke mwingine anaonekana akitabasamu nyuma yao. Kuna kompyuta ndogo na nyaraka mezani.

Mwanamke mzungumzaji au mwalimu ameketi mbele ya kompyuta mpakato, nyuma yake kuna skrini kubwa ya dijitali inayoonyesha mawasilisho au picha. Mwanamke huyu aonekana kuwa makini, na yuko katikati ya kueleza jambo fulani. Mazingira yaonyesha chumba cha mikutano au darasa.

Kijana mdogo ambaye ameketi kwenye meza akiangalia kwa makini kompyuta mpakato iliyo mbele yake. Pembeni ya kumpyuta kuna daftari na penseli ikionyesha kuwa anajifunza au anafanya kazi. Kuna pia mmea mdogo kando ya kompyuta.

Mchoro wa kidijitali unao onyesha watu wawili mwanamme na mwanamume wakiwa wamekaa juu ya rundo la vitabu vikubwa. Kila mmoja wao ana kompyuta mpakato mbele yake wakionekana kufanya kazi au kujifunza. Mwanamke amevaa shati la njano na suruali ya bluu huku mwanamme akiwa amevaa shati la chungwa na suruali ya bluu.

Msichana mdogo mwenye tabasamu la kupendeza akitazama juu labda kwa yule anayempiga picha. Ana nywele zilizofumwa na kuna pambo la buluu kwenye nywele zake. Amevalia koti jeusi na sehemu ya buluu yaonekana tupu, ikipa kipaumbele sura yake yenye kupendeza.

Mwanamke ambaye ameketi kwenye meza akiwa amejifunikia vazi laini la joto. Anakunywa kutoka kwenye kikombe kikubwa. Mbele yake kuna kompyuta, daftari na kalamu ikionyesha kuwa anafanya kazi au anajifunza kutoka nyumbani. Nyuma yake kuna mahali pa kuwasha moto na hivyo kuleta hisia ya mazingira ya starehe na ya kupendeza.

Jukwaa la kieletroniki la kujifunza enye rangi ya zambarau na buluu. Kuna picha za watu wawili wameketi wakitumia kompyuta ndogo na kofia ya kuhitimu ikiruka angani. Juu yake kuna maandishi ikionyesha huduma za elimu ya mtandao. Inaonekana kama tangazo au kurasa wa nyumbani wa kivuti wa kujifunzia.

Mikono ya mtu ikishikilia kitu au kufanya kazi kwenye uso wa dijitali juu ya mkono kuna icon mbalimbali zakiteknolojia zinazoelea kama vile wifi, mawingu, taa na picha za kompyuta zikionyesha dhana ya teknolojia ya hali ya juu. Rangi ya bluu au nyeusi inatawala picha ikipa hisia ya kisasa na ya kidijitali.

Tunaona wasichana wawili ambao wameketi chini ya sakafu ya mbao wakiwa wanashirikiana kufanya kazi fulani. Kando yao kuna kompyuta mpakato na begi la mgongoni. Inaonekana wako katika mazingira ya shule au chuo wakifanya kazi ya pamoja.

Mwanamke kijana mwenye furaha ambaye amevaa shati ya waridi akiwa ameketi kwenye meza. Mbele yake kuna kompyuta ndogo na rundo la madaftari. Anaandika kwenye moja ya madaftari hayo, huku akitabasamu akionyesha kujishughulisha au kufanya kazi. Mandhari ya nyuma yaonyesha sehemu ya nyumba labda sebuleni au jikoni.

Tunaona mtu akifanya kazi au kusoma kwenye kompytua. Mtu huyo ameketi mbele ya skrini ya kompyuta inayomuonyesha mwanamke akizungumza labda akiwa kwenye simu ya video au mkutano mtandaoni. Mikono yake yaonekana ikitumia kalamu na daftari.

Maktaba ya kisasa na ya kipekee yenye muundo wa mti mkubwa ambao katikati ukiwa na ngazi za kupanda. Kuna wanafunzi wengi wakiwa wamevalia sare wakisoma vitabu chini ya mti na juu kwenye jukwaa la mti yaonekana kama maktaba ya shule iliyopambwa kwa vitabu na mapambo yenye rangi.

Jengo la gorofa likionekana kuwa la kisasa na lenye mundo mzuri. Jengo hili lina rangi mbali mbali kama vile bluu dhabu na rangi ya mawe likionyesha usanifu wa kipekee. Mbele ya jengo kuna miti mirefu enye majani mengi linaloifanya lionekana la kupendeza.

Maabara ya sayansi yenye vifaa mbali mbali vya kioo vilivyopangwa juu ya benchi kama vile faneli zote zimetayarishwa kwa ajili ya maajaribio au masomo kati kati ya benchi kuna sinki lenye bomba la maji ukuta wa nyuma una rangi ya buluu angavu na kuna viti na meza nyingine zaonekana kwa mbali

Mchezo wa mipira wa kikapu unao endelea ndani ya uwanja. Wachezaji wawili waonekana, mmoja akijaribu kurusha mpira ndani ya kikapu huku mchezaji mwingine akifuatilia kwa karibu. Rangi ya uwanja ni nyekundu na buluu, na viti vya vinaonekana vikiwa tupu kwa kiasi kikubwa kuashiria labda ni mazoezi, au mchezo usio na umuhimu mkubwa.

Chumba chenye vitanda viwili. Kila kimoja kikiwa na kitanda cha mbao na nguo nyeupe. Vitanda vimefunikwa na neti nyeupe za mbu na kuna pazia la buluu linaloonekana kwa mbali. Chumba chaonekana safi na kimetunzwa vizuri kikiashiria mahali pa kupumzika au malazi.

Kumbi pana na ndefu zikiwa na kuta nyeupe na nguzo zenye rangi ya kahawia. Kuna watu wachache wakitembea kwa mbali na sakafu yaonekana kuwa na vigae vyeupe. Yaashiria kama sehemu ya jengo ya kisasa labda ofisini au chuoni.

Maabara kubwa na safi yenye meza ndefu za mbao, kila moja ikiwa na sinki na mifereji ya maji. Kuna viti na kabati chini ya meza na vifaa vya maabara kama vile bilauri na mirija ya kupimia vinavyoonekana vikiwa vimewekwa tayari. Yaashiria mahali pa kufanyia majaribio ya kisayansi.

Chumba cha kulala chenye wanaume wawili kila mmoja wao ameketi kwenye kitanda chake cha ghorofa ya juu. Kuna vitanda viwili vya ghorofa katika chumba hicho na viko vimetengwa kila kimoja kikiwa kimeegemea ukuta tofauti. Chumba chaonekana kuwa na dirisha kubwa lililo katikati ya kuta.

Kundi la wasichana labda timu ya kushangilia wakiwa uwanjani wakifanya maonyesho watu wamevaa nguo zenye rangi nyekundu na nyeusi au nyeupe na wanashikilia pumupumu nyekundu wanaopnekana wenye furaha na ari wengine wakiwa wameruka mikono juu.

Kundi la watu wazima wakiwa kwenye makutano au semina ya ndani ya chumba. Wameketi kwenye viti vya buluu wengine wakiwa na meza ndogo mbele yao. Kwenye sakafu kuna zulia jekundu lililoenea chini ya viti vichache. Mbele yao kuna skrini ya projecta inayoonyesha picha au grafu fulani.

Darasa tupu lenye meza na viti vingi vya buluu na nyeusi, vikiwa vimepangwa kwa ajili ya wanafunzi. Madawati yana rangi nyeusi na viti vina rangi ya buluu. Ukuta wa darasa una rangi nyeupe na kuna madirisha makubwa mawili yenye fremu ya mraba, ikiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Mchezo wa soka ukiendelea ambapo mchezaji mmoja amejirusha juu akijaribu kupiga mpira kwa kichwa. Wachezaji wengine pia waonekana karibu naye wakiwa wamevaa jezi za rangi tofauti baadhi zikiwa nyekundu na kijani na mwingine, akiwa na jezi ya chungwa. Nyuma yao, kuna goli ya mpira na ardhi yaonekana kuwa ya udongo mwekundu.

Kiti kimoja cha bluu kilicho na sehemu za mbao zenye rangi nyeusi. Kiti kina sehemu ya kuandikia inayojikunja kutoka upande wa kushoto. Kiti hicho cha onekana kuwa cha chumba cha mihadhara au ukumbi wa mkutano. Kimekaa kwenye sakafu ya mbao ni rangi ya kahawia.

Chumba chenye vitanda vitatu vikiwa na shuka za kijani kibichi. Kila kitanda kina net ya kuzuia mbu. Kuna meza ndogo karibu na kitanda kimoja na nguo zimepangwa vizuri kwenye vitanda. Ukutani kuna picha iliyopigwa fremu na taa ndogo zimefungwa juu ya vitanda.

Chumba kikubwa kilicho na vitanda vingi vyo gorofa viwili vilizopangwa kwa safu. Vitanda vina matandiko yenye rangi tofauti kama vile nyekundu, kijani na pinki. Chumba kinaonekana kuwa bweni, labda la shule au hosteli na kuna madirisha marefu upande moja.

Jengo la ghorofa hili linaonekana kuwa la kisasa. Kuta zimejengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na sehemu nyingine ni ya rangi nyepesi kama kahawia. Kila ghorofa ina njia za nje zinaonekana kuelekea chini.

Darasa la watoto wachanga au shule ya chekechea .Kuna meza ndogo za rangi mbali mbali kama nyekundu, njano na kijani. Pamoja na viti vidogo vya plastiki vilivyo tawanyika. Pembeni kuna rafu zenye vitu zilizopangwa na madirisha yanayo ingiza mwanga.

Ukumbi mkubwa wa ndani, unaonekana kama ukumbi wa michezo au hafla. Kuta zake zimepakwa rangi ya buluu, kuna miundo ya kisasa kwenye dari. Kuna mabango na meza zilizopangwa upande wa kushoto, zikionyesha kuwa huenda kuna tukio au maonyesho yanayo endelea.

Jengo la kisasa na lenye usanifu wa kipekee likiwa limezungukwa na mandhari ya kijani kibichi kuna mimea iliyopangwa vizuri na miti mirefu ikionyesha mazingira safi na yenye kupendeza mbele ya jengo kuna bara bara ya lami iliyozunguka kama duara ikiashiria eneo la maegesho au lango kuu.

Chumba chenye vitanda viwili vikubwa vya gorofa vilivyotengenezwa kwa mbao vitanda hivyo vina magodoro vya buluu na mbele kuna kitanda kimoja cha chini chenye godoro la buluu chumba cha onekana kua cha kulala pengine cha hosteli au bweni na kuna mapazia meupe kwenye madirisha.

Chumba chenye mlango, chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kitanda kimoja kipo kushoto na kingine kulia. Vitanda vyote vyaonekana kuwa vya mbao na vimetandikwa shuka nyeupe.

Darasa la watoto labda shule ya chekechea au darasa la chini. Kuna meza ndefu za kijani na bluu na viti vidogo vya rangi mbalimbali .Kwenye kuta kuna mabango ya elimu, pia mabango ya alfabeti na ubao mweusi.

Maktaba kubwa yenye rafu nyingi zilizojazwa vitabu. Rafu hizo zimepangwa kwa urefu na upana zikichukua sehemu kubwa ya ukuta. Mbele ya rafu kuna meza na viti vikiashiria maeneo ya kusomea au kujifunzia. Watu wawili wanaonekana wameketi kwenye meza labda wakisoma au wakifanya utafiti.

Darasa au ukumbi wa masomo ulipangwa vizuri ukiwa na meza na viti vingi. Vikiwa vimepangwa kwa safu nadhifu vikiangalia mbele. Hakuna watu darasani ikionyesha kuwa; labda ni nje ya saa za masomo au mapumziko

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili viwili vilivyotengenezwa kwa mbao, vikiashiria kuwa ni bweni au makazi ya wanafunzi. Vitanda hivyo vina magodoro na shuka huku baadhi ya vitu kama ndoo vikiwa vimehifadhiwa chini ya vitanda. Chumba chaonekana kuwa na nafasi.

Wanawake wawili, wakicheza mchezo wa magongo uanjani. Mmoja wao amevaa jezi la buluu na nyekundu akishika kijiti cha hoki. Huku mwigine amevaa shati la rangi ya matofali na kaptura fupi naye pia akishika kijiti chake. Wote wawili wanaonekana wakia katika harakati za kutafuta mpira kwenye uwanja ambao ni wa kijani kibichi.

Jengo la ghorofa mbili au tatu lina balcony na madirisha kadhaa huku sehemu moja ikiwa na ukuta uliotengenezwa kwa matofali yanayoonekana kama mawe. Kuna miti na mimea mingine iliyopandwa karibu na jengo hili na anga laonekana kuwa wazi.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa, vyote vikiwa na migodoro na matandiko ya buluu. Sakafu ni ya vigae vya kuundwa kahawia, pazia lenye michoro linaonekana kwa nyuma na kuna nafasi ndogo kati ya kitanda na ukuta ikionyesha chumba cha kulala cha kawaida labda kwa hosteli au chuoni.

Chumba cha kusoma chenye nafasi kubwa, chenye meza na viti vingi. Kuna watu kadhaa wameketi wakisoma au wakitumia kompyuta huku wengine wakiwa wametulia. Kwa mbali kuna rafu za vitabu zilizo jazwa zikionyesha kuwa ni mahali pa kujifunzia au kufanyia utafiti.

Chumba kikubwa ambacho chaonekana kuwa maabara ya kompyuta kuna safu nyingi za meza ndefu zikiwa na kompyuta za mizani baadhi zikiwa na skrini nyeusi na kibodi zao zaonekana. Madirisha makubwa yenye matunda yaonekana nyuma yakiruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba.

mahali pazuri pa kufanyia mazoezi wenye muhundo wa kisasa yenye mashine kadhaa ya kukimbilia zikipangwa kwa safu, kuta zina rangi ya kijani kipichi na madirisha marefu yanayo ruhusu mwanga wa asili kuingia ndani sakafu ina muhundo wa matofali ya kisasa.

Chumba kikubwa kilicho na vitanda vingi vya ghorofa vilivyo pangwa kwa safu mbili zikielekeana. Vitanda vimefunikwa na vitambaa vya bluu na kuna masanduku au mizogo mingi karibu nao. Chumba chaonekana kama bweni la shule au hosteli.

Chumba cha watoto cha kulala chenye kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa mbao. Kitanda cha chini kina godoro lililofunikwa na shuka yenye maua na mto wa rangi ya pinki. Kitanda cha juu kina godoro la rangi ya buluu. Nyuma kuna dirisha lenye pazia la rangi nyepesi.

Chumba kikubwa chenye viti vingi vyenye rangi ya kijivu vilivyopangwa kwa safu vikionekana kama darasa au chumba cha mikutano. Kuna madirisha makubwa upande wa nyuma na kuta za rangi isiyo na vivuli.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vilivyotenganishwa. Upande wa kushoto kuna kitanda chenye shuka nyekundu na kulia kuna kitanda chenye shuka ya zambarau. Kati ya vitanda, kuna dawati mbili ndogo za kujisomea kila moja ikiwa na kiti chake. Juu ya dawati kuna rafu zenye vitabu na vitu mbalimbali.

Vijana wanne, wawili wakiwa wavulana na wawili wasichana, wakiwa wamesimama na kila mmoja akishika simu yake mkononi. Wote waonekana wakiwa wamevalia nguo za kawaida na wanazingatia simu zao. Vilevile waonekana mikononi mwao wameshikilia barakoa.

Kundi la wanawake watano wakiwa wamesimama mbele ya bango kubwa lenye maandishi. Wanawake hao wote wamevaa mavazi yanayoonekana kuwa ya kitamaduni yakionyesha utofauti wa tamaduni nchini. Waonekana wenye furaha na wanatabasamu ikionyesha sherehe au tukio la kitamaduni shuleni.

Mwanamume amesimama juu ya mwamba mkubwa akionyesha alama ya vidole gumba. Amevaa shati jeupe, kaptura zenye michirizi na kofia nyeupe .Nyuma yake kuna mawingu meupe na buluu na miti au vichaka vidogo vyaonekana upande wa kushoto.

Watoto watatu wenye furaha wakiwa wameketi pamoja. Mtoto wa juu ana nywele nyeusi zilizosokotwa na amevaa shati ya blue akitabasamu kwa furaha. Mtoto wa kati ana nywele ya dhahabu na anatabsamu kwa upole. Amevaa nguo ya rangi ya blue yenye nukta nyeupe. Mtoto wa chini ana nywele nyeusi na ana tabasamu pia. Amevaa shati nyeupe.

Mwanamke ambaye aonekana kuwa mwalimu na watoto kadhaa darasani. Mwanamke amevaa gauni la machungwa na leso nyeupe shingoni akionyesha ishara ya vidole. Mvulana mmoja aliyevaa shati la kijivu anamuiga ishara hiyo huku watoto wengine wakionekana nyuma yao yaashiria ni somo la kuhesabu au kujifunza ishara.

Msichana mdogo ambaye labda ni mwanafunzi akiwa ameketi kwenye dawati na kutumia mashini ya braille . Amelenga sana kile anachofanya na anatabasamu. Nyuma yake mwalimu au msaidizi wake ameketi akimtazama kwa tabasamu na kuunga mkono. Mazingira yanaonekana kuwa darasani na kuna ubao na vifaa vingine vya kujifunzia nyuma yao. Picha yaashiria kujifunza kwa njia maalum na usaidizi.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa wamekaa pamoja wakishiriki shughuli ya kucheza au kujifunza. Mtoto aonekana akishika na kupanga vipande vya rangi kwenye ubao wa kuchezea. Mwanamke ambaye aonekana kuwa mzazi au mwalimu anamuongoza mtoto kwa upole akionyesha uangalifu na upendo.

Mwanamke huenda mwalimu wa ulezi akimfundisha mvulana mdogo kuchora. Wote wawili waonekana wenye furaha na wanatabasamu. Mwanamke ana nywele zilizoshukwa na mvulana amevaa shati la mistari. Wamekaa kwenye meza na kuna kalamu za rangi na karatasi mbele yao kuashiria shughuli ya ubunifu.

Watu watatu wakifurahia muziki pamoja. Mtu aliyekatikati mwenye nywele za dhahabu na amevaa vipokea sauti vyeupe anaonekana kuimba au kucheza kwa furaha. Upande wake wa kushoto kuna mwanamke aliyevalaa miwani anayetabasamu akionyesha kufurahia.

Mwalimu mwanamke, akisoma kitabu cha kikundi cha watoto watano na mbwa mmoja. Wote wamekaa chini kwenye sakafu ya maktaba. Watoto waonekana kuwa na umri mdogo na wote wanamtazama mwalimu kwa umakini huku anaposoma. Mbwa ambaye aonekana kuwa mbwa wa huduma kutokana na kamba yake amekaa karibu na mwalimu na pia anaonekana kutumbuzana.

Kijana moja akiwa amekaa kwenye kiti cha ofisini akitumia kompyuta ndogo iliyowekwa mezani. Ameshika kalamu mkononi na anaonekana akiandika kwenye daftari au kitabu kilicho wazi mbele yake. Kijana huyu amevaa shati la manjano anaonekana akizingatia kazi yake.

Kijana mdogo wa kiafrika akiwa amevalia sare ya shule na begi mgongoni akitabasamu na kuangalia kamera. Aonekana kuwa darasani au kwenye mazingira ya shule na kuna watoto wengine nyuma yake wakiendelea na shughuli zao. Amevalia kaptura ya bluu na shati nyeupe.

Mwanaume mchanga, mwenye asili ya Kiafrika, aliyeketi mezani na kitabu kikubwa wazi mbele yake. Amevalia koti ya kijivu na ana vipokea sauti masikioni, akionyesha anaweza kusikiliza kitu au yuko makini sana. Nyuma yake kuna ukuta mweupe na saa imetundikwa juu.

Wanawake wawili, mmoja mwenye nywele nyekundu na mwingine mwenye nywele ya kimanjano wakiwa wamekaa mezani na mtoto mchanga. Wote waonekana wakijishughulisha na shughuli za sanaa au ufundi kama vile kuchora au kucheza na vitu vya rangi. Yaashiria kuwa katika chekechea au kituo cha kulelea watoto.

Kijana mmoja ameketi kwenye meza akifanya kazi au kusoma anaonekana mchangamfu na mwenye tabasamu ndogo usoni mwake, amevalia sharti ya rangi ya chungwa na anatumia kalamu ya kijani kuandika nyuma yake kuna rafu ya vitabu iliyojaa vitabu ikionyesha mazingira ya kusomea.

Msichana mdogo mwenye miwani ya zambarau na nywele ya mabuso akicheza na mchezo wa shanga wa waya. Aonekana akifurahi sana akicheka kwa tabasamu pana. Mchezo huo una shanga za rangi mbalimbali zilizopangiliwa kwenye waya zilizopinda na unaonekana kumfurahisha sana.

Watoto watatu wawili wa kike na mmoja wa kiume wakiwa darasani au maktabani wakijishughulisha na shughuli za kujifunza. Mtoto wa kike aliye mbele ana kifaa cha kusaidia kusikia kichwani na anaonekana akichora au kuandika. Nyuma yake mtoto wa kiume amevaa anajishughulisha na kitabu. Mazingira yanaonekana kuwa ya kujifunzia.

Tunaona mwanamke labda mama au mlezi, ameketi kwenye kiti akimwangalia na kuzungumza na mtoto mdogo aliyeketi kwenye kiti kingine mbele yake. Wote wawili wanaonekana kuwa katika mazingira ya ndani ya nyumba.

Msichana mdogo labda mwenye umri ya shule ya chekechea akiwa ameketi mezani na kuchora. Ameketi kwa makini akishika kalamu na kuchora kwenye karatasi. Amelala kifudi fudi akifanya hivi na amevaa miwani. Maandhari ya nyuma yaonekana kuwa ya darasa au chumba cha sanaa chenye rafu na vifaa vingi.

Msichana mdogo akiwa amevalia miwani ya zambarau na anashiriki katika shughuli ya kujifunza au kucheza. Anaonekana akipanga vipande vya blue vilivyowekwa kwenye ubao wa mbao wenye mashimo. Kando yake kuna kuta zenye rangi nyekundu.

Mwanaume akichora, amevalia shati la njano na kitambaa cha buluu shingoni. Anashika brashi na ndoo la rangi karibu naye. Mwanamke anaonekana akishika brashi na misumari yake ambayo imepakwa rangi ya pinki. Wote wawili wanaonekana wamejikita kwenye shughuli ya uchoraji wakifurahia sana.

Msichana mdogo akiwa ameketi mbele kompyuta ndogo, inaonekana kushiriki katika mawasiliano ya video. Ana tabasamu usoni mwake, anatumia lugha ya ishara kwa mikono yake ikionyesha ishara ya jembe. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zilizojazwa zikionyesha kuwa yuko katika mazingira ya maktaba au chumba cha kusomea.

Kundi la watu wanne wakiwa wamekaa kuzunguka meza kubwa waonekana kushiriki katika shughuli fulani ya ubunifu kwani kuna vifaa kama chupa, makopo na vitu vingine vidogo vilivyotawanyika mezani. Mmoja wa watu aonekana kushika karatasi na wawili wengine wanatazama kuelekea meza.

Kundi la watoto na mwalimu, ndani ya darasa au chumba cha kuchezea. Watoto hao wanaonekana kuwa na furaha na wanatabasamu, baadhi yao wakiwa wamevalia sare au nguo za kawaida. Mwalimu wao anawaangalia kwa tabasamu.

Daktari au mtaalamu mwanamke akimchunguza mdomo wa mtoto mdogo ambaye anaonekana kutabasamu au kucheka huku mwanamke akishikilia mashavu yake. Inaonekana kama wana mawasiliano mazuri. Nyuma yao au kando yao kuna rafu iliyopangwa vizuri.

Mtoto ameketi kwenye meza. Amevaa vipokea sauti vinavyobanwa kichwani vyeupe, na anaonekana akijishughulisha na kitu kilicho mbele yake, labda akijifunza au akifanya kazi ya shule. Anaoenekana kua makini. Nyuma yake kuna watoto wengine wawili, wakiwa wamekaa kwenye meza nyingine.

Darasa au mazingira ya kujifunzia ambapo kijana mmoja ameketi mbele akishikilia kalamu na kuangalia chini kwenye karatasi au kitabu. Nyuma yake kuna wanawake wawili mmoja amevaa shati la buluu na mweingine amevalia shati la rangi ya bichi wote wakionekana wakishiriki katika shuguli za darasani.

Watoto wawili wakicheza kwenye sakafu yenye zulia ya bluu na kijani. Mmoja wao amekaa na anashika kitu cha bluu huku amevaa shati lenye michirizi na picha ya boya. Mtoto mwingine anaonekana akicheza na mguu wa bandia na viatu na miguu mingine miwili ya bandia na viatu vyaonekana pembeni.

Mwanamke mchanga ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme akisoma kitabu. Ana miwani na nywele ndefu za rangi ya kahawia. Yuko ndani ya kile kinachoonekana kuwa maktaba au nafasi kubwa ya umma ilio na rafu za vitabu upande wa kushoto na ngazi au barustande upande wa kulia. Anaonekana ametulia na anajihusisha na usomaji wake.

Mwalimu mwanamke mwenye nywele nyeusi zilizosokotwa akitabasamu na kumtazama mvulana mlemavu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wawili wako mezani na mbele yao kuna vitabu na vifaa vya shule, ikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Kijana ambaye ameketi mezani akitumia kompyuta ndogo yenye rangi nyeusi akiwa amevaa sweta ya rangi ya chungwa. Aonyesha tabasamu kwa kile anachokifanya kutumia kompyuta hili. Nyuma yake kuna kabati la vitabu lenye vitabu vingi likionyesha mazingira ya kujifunzia au ofisi ya nyumbani.

Mtoto mdogo mwenye ulemavu wa viungo vya chini akiwa kando yake na miguu bandia na amekaa kwenye kitanda. Mtoto huyo anaonekana mwenye tabasumu pana na anaonekana mwenye furaha. Amevaa shati la rangi ya buluu na mistari meupe na chini ana nguo ya rangi ya buluu pia.

Wanawake wawili labda mama na binti wakiwa wamekaa mbele ya computer . Binti aliye na vitu vya sauti anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta huku mama yake akimwangalia kwa tabasamu. Yaonekana kama wajifunza au kufanya kitu pamoja kwa kompyuta. Waonyesha tabasamu sana.

Mwanamke na mtoto, wakifanya shughuli pamoja kwenye meza, labda shuleni au nyumbani. Wote wawili wana tabasamu pana usoni mwao, wakionyesha furaha na ushirikiano. Mtoto ana nywele nyekundu na amevaa shati lenye mistari ya manjano na blue , huku mwanamke akiwa na nywele za dhahabu, na amevaa sweta ya blue .

Msichana mdogo labda ana umri wa shule ya chekechea akiwa ameketi kwenye meza na kuchora au kuandika. Amevalia shati ya njano angavu. Nyuma yake kuna kiti cha magurudumu kinachoashiria uwepo wa mtu mwenye maitaji maalum au msichana huyu mwenyewe ana uitaji maalum.

Watu wa wawili, nyuma ya kaunta ya baa ya kahawa. Mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa aproni ya rangi ya beige na ameangalia chini kwa makini. Mwanaume aliye upande wa kulia, amevaa sweta ya rangi ya chungwa na aproni nyeusi na anaonekana akimimina kioevu kutoka chombo cha chuma kwenye kikombe kidogo cheupe.